Hapa ni mahali pa kutupa taka naona wanawake wanne na mwanaume mmoja mwanaume aliyevaa maski wanakusanya takataka hizi na kuzichoma ili maeneo na mazingira yawe safi.

Hapa naona kuna wauguzi wawili, mmoja naona anamdungia mgonjwa aliyelazwa kitandani dawa mwingine ako anaiangalia venye mgonjwa anavyoendelea.

Huyu ni daktari wa meno naona akiwa anamtibu mgonjwa wake hapo katika ofisi lake akimpima mgonjwa wake ambaye amekaa chini daktari akimuona mdomoni.

Hapa ni naona ni watu wanafanya usafi ya kuosha mikono. Naona watatu wamevaa maski na wawili wamevaa viatu za tunaita gumboots ikawa wametoka shambani tunaona wanaziosha mikono zao.

Inaonekana hapa hivi naona mkulima anayeweka madawa mazao yake ni kama ako kwenye green house akiweka kwa matunda dawa hizi, amevaa vizuri kujikinga ili dawa ziziingie mwilini.